Mfumo wa teknolojia, umevaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kutumia bidhaa mbali mbali vya eletroniki kama vile tarakilishi na pia kompyuta ya mkono. Wanaweza kuwasiliana na walimu wenzao kisha wakimpokea masomo.

Teknolojia imefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi huweza kupata elimu kutumia tarakilishi, kompyuta ya mkono na hata rununu. Wanafunzi hukongamana katika maktaba ili wakaweza kusaidiana kutumia bidhaa hivi vya elektroniki.

Mfumo wa elektroniki umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kusoma, kuandika na hata kutumia bidhaa zinazotumia elektroniki kusoma. Wanafunzi wanaweza kutangamana na wanafunzi wenzao pamoja na walimu na kuweza kufaidiana katika masomo.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu na sekta mbali mbali. Wanafunzi wanaweza kutumia tarakilishi au kompyuta ya mkono kuwasiliana na wenzao na kupitisha ujumbe kwa wakati.

Mwanafunzi yuko katika darasa. Anatumia kompyuta ya mkono na kitabu kuandika maelezo ambayo anapatiwa na mwalimu. Mfumo huu unawasaidia wengi kusoma kwa muda mfupi na wakati sahihi.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasaa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wameweza kusoma, kuandika na kuwasiliana na wenzao kupitia bidhaa vya elektroniki kama vile tarakalishi na mkono wa kompyuta kupitisha ujumbe kwa wakati.

Mfumo wa teknolojia, umefaa sana katika sekta ya elimu duniani. Imewasaidia wanafunzi kuweza kusoma, kuandika na hata kutumia bidhaa vya elektroniki kuweza kusoma na kuelewa.

Teknolojia imefaa sana hasaa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kusoma, kuandika na kisha kuweza kutumia bidhaa vya elektroniki kuwasiliana na wenzao pamoja na walimu wao.

Mfumo wa teknolojia umewezesha wanafunzi wengi kupata masomo kupitia njia ya rununu pia hata tarakilishi. Imewawezesha wengi kujumuika na wenzao pamoja na walimu ili wakiweza kujisomesha na kuwa na ujasiri wa juu.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kusoma, kuandika na kuwasiliana na wenzao pamoja na walimu na kupitisha ujumbe kupitia bidhaa vya elektroniki kama tarakilishi au kompyuta ya mkono.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi kuweza kusoma, kuandika kisha kutumia tarakilishi au kompyuta ya mkono kuwasiliana na walimu wao au wanafunzi na kupitisha ujumbe kisha wakaweza kuelewa ambacho wanachosoma.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kuandika, kusoma na hata kutumia bidhaa za elektroniki kama vile tarakilishi na hata kompyuta ya mkono kuweza kuwasiliana na wanafunzi wenzao na hata walimu na kupitisha ujumbe kwa wakati.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wameweza kunufaika kwa kujua kuandika, kusoma na hata pia kutumia bidaa za elektronoki kuweza kuwasiliana na wanafunzi wenzao na pia walimu na kuweza kupata elimu bora.

mafumo wa teknolojia umefaa sana hasaa katika sekta ya elimu imewawezesha wanafunzi kuwa na ujuzi wa kuweza kutumia mitambo ya kielektroniki kama vile kompyuta ya mkono na tarakilishi na pia hata rununu kuweza kupitisha ujumbe na kuweza kuwasiliana na wenzao kama kawaida

Mfumo huu a teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Imewasaidia wanafunzi pamoja na walimu kuweza kusoma, kuandika na kubadilishana mawazo kuhusu masomo zaidi.

Mfumo wa teknolojia ume faa sana hasa katika sekta ya elimu, wanafunzi pamoja na walimu wanaweza kupitisha ujumbe ili waka weza kusoma na kuelewana kupitia mtambo ya kieletroniki kama vile tarakilishi na kompyuta ya mkono.

Mfumo wa teknolojia umepewa kipao mbele hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi huweza kusoma, kuandika na pia kutumia bidhaa vya eletroniki kuweza kutangamana na wenzao pamoja na walimu, kisha wakapata elimu bora.

Mfumo wa teknolojia umesaidia sana katika sekta ya elimu kuwawezesha wanafunzi kusoma, kuandika na hata kutumia gajeti za kielektroniki, kusoma na kuweza kuwasiliana na wanafunzi wenzao pamoja na walimu.

Mfumo wa teknolojia umefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Wanafunzi wanaweza kusoma, kuandika na hata kutumia mitambo ya teknolojia kama vile kompyuta na tarakilishi ya mkono kuweza kupitisha ujumbe kwa wakati kwa walimu na wanafunzi wenzao.

Chumba cha kulala, hasaa hupatikana shuleni, hotelini na ata hospitalini, watu huenda hapa na bidhaa vyao vya dhamana kisha wakaeza kulala wakipumzika wakingoja siku ifwatayo.

Mandhari ya masomo. Ni katika maktaba, ambapo wanafunzi huenda na kufanya utafiti mbali mbali na kufanya kazi ya ziada waliopewa na walimu, na kisha kuzungumza na wanafunzi wenzao wanapohitaji maelezo zaidi.

Ni chumba cha kulala, mingi hupatikana hotelini, shuleni na hata hospitalini. Watu huweka vitu vyao vya dhamana karibu nao ili visije vikaweza kupotea na kuweza kulala na kungoja siku ifuatayo.

Ni chumba cha Malazi hasa hujulikana kama bweni. Hupatikana katika shule, hospitalini na hata hotelini. Watu huambatana na bidhaa zao za dhamani na kulala na kungoja siku ifuatayo.

Ni katika maabara; hupatikana katika shule za upili, hospitalini na hata vyuo vikuu. Wanafunzi hukuja hapa pamoja na walimu wao ili kufanya utafiti wa kitu ambacho wnataka kujua kwa undani.

Ni chumba cha kulaala, hasa hujulikana kama bweni. Mingi hupatikana katika vyuo vikuu na hata shule ya upili. Wanafunzi huenda hapa na kulala na pia kuweka vitu vyao vya dhamana katika kabati.

Ni chumba cha kulala, hasa hujulikana kama bweni. Mengi hupatikana katika shule, hospitalini na hata hoteli. Watu huenda hapa na kulala na kupumzika na kungoja siku ifuatayo ili wakaweza kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Ni chumba cha kulala hasa hujulikana kama bweni. Hupatikana katika shuleni, hospitalini na hotelini. Watu huambatana na bidhaa zao vya maana na kulala na kungoja siku ifuatayo.

Ni katika maktaba. Vitabu vimepangwa kulingana na somo. Wanafunzi huenda maktabani na kuweza kusoma vitabu, kisha wakaelewa na kutumia masomo hayo kufanya mtihani na pia kuwasiliana na wenzao.

Chumba cha kulala, hasa hujulikana kama bweni, ambapo vitanda hupangwa kwa utaratibu na mazingira yanaweza kuwekwa yakiwa safi na watu wanaweza kulala vizuri bila usumbufu wowote.

Chumba cha kulala hasa hupatikana nyumbani, shuleni, hospitalini na hata hotelini. Watu huingia na bidhaa vyao vya dhamana kisha wakaviweka karibu navyo ambapo hulala na kungojea siku ifuatayo.

Ni katika ukumbi wa mihadhara, viti vya wanafunzi huwa vimepangwa kwa ustadi ili kuezesha wanafunzi kukaa kwa mpangilio na kuwezesha walimu wao kupitisha ujumbe au masomo ili wakaeza kuelewa.

Ni mandhari ya maabara, hasa hupatikana katika shule ya upili, hospitalini na vyuo vikuu. Maabara huweza kuwasaidia wanafunzi pamoja na walimu kuweza kufanya utafiti wa kila aina na kuweza kujua mengi kuhusu somo la sayansi.

Ni siku ya mchezo katika shule ya sekondari. Michezo huwa imeratibiwa ili kuwezesha wanafunzi na walimu kutangamana na kuweza kucheza. Michezo hii huwasaidia pia kutangamana na shule mbalimbali.

Ni siku ya kuadhimisha siku ya utamaduni katika chuo cha upili. Wanafunzi hutangamana siku hii na kuvalia nguo vya utamaduni na kuonyesha tabaka mbalimbali zilizomo nchini.

Elimu ya mahitaji maalum imepewa kipao mbele hasa kuwasaidia wanafunzi walio na ulimavu aina tafauti tafauti kuweza kuandika, kusikia na pia kuona na kuwasiliana na wenzao. Walimu pamoja na wazazi, wanawasaidia wanafunzi hawa hili kuweza kufanikisha shughuli hizi na kuishi maisha ya kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum kimepewa kipaumbele ili kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu mbalimbali kuweza kusoma, kuandika na hata kuskia kisha wakatangamana na wenzao.

Elimu yenye mahitaji maalum imepewa kipaumbele ili kuweza kuwasaidia watoto walio na ulemavu kuweza kusoma, kuandika na hata kusikia ili wakaweza kutangamana na wenzao kama kawaida bila ubaguzi.

Elimu ya mahitaji maalum. Kimepewa kipaumbele hasa kusaidia wanafunzi walio na ulemavu wa aina tofautitofauti kuweza kusoma, kuandika na hata kuwasiliana na wenzao bila kuwa na tashwishwi yoyote.

Elimu ya mahitaji maalum kimepewa kipau mbele hasaa kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu wa aina tofautitofauti kuweza kusoma, kuandika na hata kusikia ili wakaweza kutagamana na wenzao kama kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum kimepewa kipau mbele ili kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu tofautitofauti kuweza kusoma, kuandika na kusikia ili wakaweze kutangamana na wenzao kama kawaida.

Elimu yenye mahitaji maalumu, imepewa kipau mbele ili kuweza kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu kuweza kusoma, kuandika na hata kutangamana na wengine huku nje.

Elimu ya mahitaji maalum, kimepewa kipao mbele ili kuwawezesha wanafunzi kusoma, kuandika na pia kusikia na ili wakaweza kutangamana na wenzao kama kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum imepewa kupau mbele ili kuwawezesha wanafunzi walio na ulemavu wa aina tofauti tofauti kuweza kupata masomo na kuwasaidia kukumbana na shida za kila siku za maishani.

Elimu ya mahitaji maalum kimepewa kipaumbele ili kuweza kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu tofauti tofauti kuweza kuandika, kusoma na hata kusikia kisha wakaweza kutangamana na wenzao kama kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum imepewa kipao mbele ili kuweza kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu wa aina tofauti tofauti kuweza kusoma na kuandika na kisha kuweza kutangamana na watoto wengine.

Elimu ya mahitaji maalum imepewa kipaumbele ili kuweza kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu kuweza kusoma, kuandika , kuskia na kuweza kutangamana na wenzao kama kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum. Walimu wanaonekana kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu kuweza kusoma, kuandika na hata kusikia ili wakaweze kutangamana na wenzao kama kawaida.

Elimu ya mahitaji maalum kimepewa kipao mbele ili kuwasaidia wanafunzi walio na ulemavu tofauti tofauti kusoma, kuandika na pia hata kusikia ili wakaweze kutangamana na wenzao vizuri.

Elimu ya mahitaji maalum. Imepewa kipao mbele, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wana ulemavu wa aina tofauti tofauti, ili kuwezesha kusoma ,na kuandika na kuonyesha upendo kwa kile ambacho wanakitaka maishani.

Elimu ya juu na mafunzo ya ufundi. Imefaa sana hasa katika sekta ya elimu. Imeqezeaha wanafunzi pamoja na walimu kuweza kutangamana shuleni na kuweza kuelimishana ili wakaweze kupata kazi ya baadaye waliosomea shuleni.